Nguzo mbili za umeme zimesimama imara mtaani, juu yake vipo vifaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyaya zilizoelekea maeneo mbalimbali ili kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Mashine na mitambo tofautitofauti, inayotumika kwa ajili ya kufua umeme, ikiwa kazini kuhakikisha nishati hii muhimu haikosekani maeneo mbalimbali hasa viwandani kunakozalishwa bidhaa za vyakula.

Nguzo mbili za umeme zimesimama katikati ya mtaa, juu kuna vifaa mbalimbali na nyaya zilizotoka kuelekea majumbani, mahospitalini, viwandani na sehemu mbalimbali ili kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii.

Nguzo mbili za umeme zimesimama pembeni ya ukuta juu yake, kukiwa na vifaa tofautitauti zikiwemo nyaya ambazo zimetoka na kuelekea maeneo mbalimbali kupeleka nishati hii muhimu kwaajili ya matumizi ya kila siku kwa jamii.

Nguzo moja ya umeme imesimama imara katikati ya msitu, huku nyanya zikiwa zimeelekea maeneo mbalimbali, ili kupeleka nishati hii muhimu, inayohitajika kwenye shughuli za kila siku katika jamii yetu.

Nguzo ya umeme yenye vifaa tofautitofauti juu yake imesimamaishwa pembezoni mwa ghorofa yenye makazi ya watu ,huku ikihatarisha usalama wao pale ambapo upepo utavuma kwa kasi nakuifanya ianguke.

Minara, nguzo pamoja na mitambo mbalimbali inayotumika kufua umeme ikiendelea na kazi, kuhakikisha nishati hii muhimu kwenye jamii haipungui wala kukosekana katika matumizi ya kila siku.

Vifaa mbalimbali pamoja na mitambo ya umeme, ikiendelea na shughuli ya kufua kuhakikisha haukosekani, wala kupungua maeneno mbalimbali yakiwemo yale ya vijijini ambapo ndipo kuna tatizo la kukatika mara kwa mara.

Tangazo limebandikwa kwenye nguzo ya umeme likiashiria eneo hili ni hatari, hivyo watembea kwa miguu wasilikaribie kwa ajili ya usalama wao wenyewe na wale walioongozana nao kwenye safari zao za kila siku.

Katika barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya kuvuka watembea kwa miguu, mwanamke mwenye ulemavu wa macho akiendelea kupita huku fimbo yake inayomsaidia kumuelekeza akiwa ameinyoosha mbele.

Taa za barabarani zikiwa zimesimamishwa imara kwenye nguzo yake, huku mojawapo ikiwa imewaka kuashiria ni wakati wa wale wanaotembea kwa miguu kuvuka na kuelekea upande wa pili.

Mwanaume anayefanya shughuli ya usafirishaji kwa kutumia chombo aina ya bodaboda, amebeba mzigo kwajili ya kufunga ili kupeleka pale ambapo mteja wamekubaliana kuufikisha.

Barabara ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu pamoja na magari, kando limepaki gari kubwa linalotumika kusafirishia malighafi tofautitofauti huku wanajamii wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Mfanya boiashara wa usafirishaji kwa kutumia chombo cha usafiri aina ya bodaboda, amesimama katikati ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, akisubiria wateja wanaokuja na kuwapeleka maeneo mbalimbali wanaotaka kufika.

Watembea kwa miguu wengi wanavuka barabara iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami, huku wengi wao wakionekana wanaharaka zaidi kuelekea kwenye shughuli zao za kila siku, hasa za kujipatia kipato.

Gari kubwa, imeegeshwa kwenye barabara inayojengwa kwa kiwango cha lami, ambayo hutumika kusafirisha kuleta malighafi tofautitofauti wanazozihitaji wakati wa ujenzi.

Wafanyakazi na wajenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, wakiendelea na shughuli zao huku gari lililobeba malighafi wanazozitumia, ikiwa imeegeshwa pembezoni.

Mwamaume anayefanya kazi ya usafirishaji kwa kutumia chombo cha usafiri aina ya Bodaboda, amempakia mteja wake wanaendelea na safari ili kumfikisha kule ambako ametaka kufika.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamesimama katika kituo cha daladala wakisubiria usafiri ili kuelekea maeneo mbalimbali wanayotaka kufika na kuendelea na shughuli zao za kila siku.

Mwanaume akiwa juu ya chombo cha usafiri aina ya bodaboda, baada ya kujishindia kutoka kwenye mchezo wa kubashiri na sasa yuko tayari kuingia barabarani na kuanza biashara hii ambayo inawaingizia vijana wengi kipato wanachotumia kujikimu na maisha ya kila siku.

Wanaume wafanyakazi na wajenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, wanaendelea na shughuli hii ya kila siku kando limeegeshwa gari kubwa wanalolitumia kusafirishia malighafi.

Vifaa na vifungashio tofautitofauti ambavyo hutumika kuhifadhia taka ngumu majumbani, vimejaa na kutolewa kuwekwa kando ya barabara, siku ambayo gari hupita huzikusanya na kuzipeleka eneo rasimi lililotengwa la jalalani.

Ndani ya eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya kumwaga takataka, wakati magari yamefika na kuzimwaga zilizotolewa mitaani, wajasiriamali wadogowadogo wanazunguka huku na kule wakizifukua, ili kujipatia vyombo vya plastiki, wanavyokwenda kuuza viwandani.

Eneo la jalarani lililotengwa maalum kwa ajili ya kutupa takataka ngumu. Magari tayari yamefika kutoka mitaani walipokwenda kuzikusanya, ili kuzimwaga na kurudi kuendelea na shughuli hiyo.

Wajasiliamali mbalimbali, wakiwa jalalani eneo la kutupia takataka, wakiendelea kutafuta na kukusanya chupa tofautitofauti za plastiki ili baadae kwenda kuziuza, kurudishwa kiwandani, kuchakatwa na kutolewa tena zikiwa mpya.

Wafanyakazi wanaosafisha mitaa mbalimbali wakiendelea na shughuli yao ya kuzoa takataka zilizotolewa nja na wanajamii, ili kuzipakia kwenye gari na kuanza safari ya kuelekea eneo maalumu la jalalani, lililotengwa kwa ajili ya kuzihifadhi huko.

Vyombo mbalimbali ambavyo vimekwisha kutumika, kama vile glasi na vijiko, vimekusanywa sehemu moja ili kuweza kupelekwa sehemu ya kutupa kwasababau huwa vinatumika mara moja peke yake.

Vyuma chakavu mbalimbali vyenye ukubwa tofautitofauti, vimekusanywa sehemu moja na wajasiriamali wadogowadogo, ili baadaye kuweza kuviuza, kurudishwa kiwandani kuchakatwa na kutengenezewa vyombo vipya vya chuma.

Gari kubwa inayobeba takataka na kuzipeleka jalalani, inapita mtaa kwa mtaa ikiwa na wafanyakazi wake wanaozibeba zilizotolewa barabarani na wanajamii ili kuzikusanya sehemu moja na kuanza safari ya kuelekea huko.

Ndani ya eneo lililotengwa maalum kwaajili ya kutupa takataka ngumu, wajasiriamali wadogowadogo wakiendelea kutafuta vitu mbalimbali kama vile chupa za plastiki, kupeleka kiwandani kuziuza, zichakatwe na baadaye zipatikane nyingen mpya.

Eneo la jalalani lililotengwa kwa ajili ya kutupa takataka ngumu. Magari yamefika kutoka mitaa mbalimbali yakiendelea kuzimwaga, huku wajasiliamali wadogowadogo wakiendelea kutafuta chupa wanazozipeleka viwandani.

Chombo kinachotumika kuhifadhia takataka ngumu kimeegeshwa barabarani karibu na nyumba ya makazi ya watu, tayari kimejaa kikisubiri gari inalopita kila mtaa kuzichukua na kuzipeleka jalalani.

Chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kutunzia takataka ngumu tayari kimejaa, kimetolewa nje ya nyumba ili gari inayopita na kuzikusanya iweze kubeba na kuzipeleka jalalani.

Takataka nyingi zimetupwa na kusambazwa eneo la jalalani, lililotengwa maalumu kwa ajili ya shughuli hii, magari yameshafika kutoka mitaa mbalimbali na sasa kuzimwaga, huku wajasiriamali wadogo wakiendelea kutafuta vitu mbalimbali kama chupa za plastiki.

Takataka nyingi zimesambaa jalalani. Wajasiriamali wadogowadogo wakiendelea kutafuta chupa za plastiki, ili kwenda kuziuza viwandani zichakatwe na baadae kupata vifaa vingine vipya.

Katikati ya mitaa ya mjini gari kubwa inayotumika kubebea takataka na kupeleka jalalani, imeegeshwa kando ya barabara huku imejaa kupita kiasi na wafanyakazi bado wanaendelea kuzibeba na kuzipakia.

Takataka ngumu zinazochomwa katikati ya shamba, huku nzikitoa moshi ambao unasambaa kwa wanajamii kuhatarisha afya zao ikiwa ni pamoja na Ugonjwa unaosababisha kifua kikuu.

Takataka ngumu zimesambaa karibu na ukuta wa makazi ya watu baada ya kukosa usafiri wa kuzisafirisha kwenda jalalani kwa muda mrefu. Hivyo wanajamii wakaamua kuzimwaga kwa kuchoka kusubiri.

Mabomba yanayotumika kusafirishia maji kwenda maeneo mbalimbali ya mjini pamoja na vijijini, yamewekwa chini ya yamepangiliwa, tayari kupeleka huduma hii muhimu sana, kwa jamii.

Matenki yenye rangi nyeusi yanayotumika hasa kuhifadhia maji yaliyo safi na salama, wakati ambao yanakua hayapatikani kirahisi.

Bomba kubwa linalotumika kusafirishia maji masafi kuelekea maeneo mbalimbali katika jamii, limepitishwa juu ya mfereji ambao una maji taka yanayotiririka, yakiashiria vimelea na wadudu mbalimbali wanaishi ndani yake.